Hii gari kubwa iliyopakwa rangi ya buluu na nyekundu inatumika kubeba magari ndogo ndogo yaliyopakwa rangi nyeusi. Kando ya haya magari kuna jengo kubwa iliyopakwa rangi ya kijivu, nyeupe na buluu.

Hii kibanda ambayo imejengwa kwa mabati, inatumika kuuza matunda kama kwa mfano kuna ndizi ambazo zimeiva na zile mbichi pia kuna nyanya na kwa mti wa ndizi ambazo hujaiva, kuna kisu.

Hapa ni uwanja palipo na nyasi na pana magari zimesimamishwa. Gari la kwanza ni rangi ya buluu , ya pili ni nyeusi na zingine mbili ni nyeupe. Nyuma za hizo magari kuna mti iliyo na rangi manjano.

Uwanja huu mkubwa umejaa magari yaliyopakwa rangi tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna yale ya rangi ya nyeusi, nyekundu, nyeupe, kijivu na hata ya kahawia.

Hili ni jumba la kuuza magari, ambapo magari zimesimamishwa. Jumba hili ni kuu na limejengwa na vioo. Magari ambazo ziko hapa ndani ziko na rangi nyeusi na nyeupe.

Hapa ni soko pa kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna watu ambao wameketi na wengine wamesimama, kisha wengine wanatembea. Kuna wengine ambao wako na miavuli ya rangi tofauti tofauti.

Hapa kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinatumika kwa kupika vyakula vingine. Kwa mfano, kuna viazi ambavyo viko na rangi ya kahawia, vitunguu vilivyo na rangi ya zambarau na nyanya iliyo na rangi nyekundu na ya machungwa.

Duka hili ambalo limepakwa rangi ya majani kibichi na rangi nyeupe likona maandishi ya rangi nyekundu. Kuna mtu ambaye amesimama ndani ya duka na kuna baiskeli pamoja na mtu ambaye amesimama na pikipiki mbele ya hili duka.

Hii ni pesa ya Kenya ambayo haijulikani ni ya kiasi gani. Hapa kunaonekana shilingi ishirini nyingi kuliko shilingi kumi. Pesa hizi zimetengenezwa kwa rangi ya kijivu na rangi ya njano.

Mama huyu aliyeshika nywele na kuvaa miwani na nguo nyeupe iliyo na rangi nyeusi, ameshika simu mkononi mwake huku akiliangalia, kando yake kuna maandishi ya kopokopo, barua pepe na sahihi.

Hapa ni soko pahali pakuuza aina nyingi za mboga. Kuna mzee anayemuuzia mumama aliyevaa longi ya rangi nyeusi na huko mbele kuna mzee mwingine aliyevaa longi nyeusi na shati ya rangi ya bluu.

Kwenye hii sakafu iliyopakwa rangi ya kijivu, kuna magari madogo madogo yaliyopakwa rangi tofauti tofauti .Kwa mfano Kuna gari iliyo na rangi ya buluu, rangi nyeupe ,nyeusi na hata ya kijivu.

Kwenye hili jengo kubwa, ambalo liko na madarisha makubwa makubwa yaliyotengenezwa kwa chuma iliyopakwa rangi nyeusi. Kuna magari madogo ya rangi tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna magari yaliyopakwa rangi nyeusi, ya buluu na nyeupe.

Hii ni duka la kuuzaa maziwa kupitia mashini. Mlango umefunguliwa na kuna meza katika mlango pia, kuna mchoro wa ng'ombe katika ukuta ambaye yuko na rangi nyeupe na nyeusi. Ukuta huo imepakwa rangi nyeupe na pia maandishi yaliyopo katika ukuta ni ya rangi nyeupe.

Nguo hizi ambazo ziko na maua ya rangi tofauti tofauti, ni za kiasili ya kiafrika. Zimepangwa kwenye kabati iliyopakwa rangi nyeupe upande wa kulia na kushoto.

Duka hii iliyopakwa rangi ya buluu na ya majani kibichi, inamaandishi ya M-Pesa iliyoandika kwa rangi nyeupe. Mbele ya hili lango kuna sanduku iliyobeba viazi, na imepakwa rangi ya kahawia.

Hapa ni pahali pa kuuza bima ya gari za watu binafsi. Kuna malipo ya mwezi moja ambayo ni shilingi elfu moja, na kuna ya mwaka moja ambayo ni shilingi elfu tano, pia kuna gari ambayo imepakwa rangi ya kijivu, na kuna nambari ya simu ya kuwasiliana na kampuni.

Katika uwanja huu kuna gari mengi ambazo zimamishwa. Mengine za rangi nyeusi, kijivu na pia nyeupe. Kando ya hii uwanja kuna miti mingi ambazo zimeizingira.

Duka hili ambalo limepakwa rangi ya buluu na nyeupe ni ya kuuzia maziwa. Kuna wanaume watatu na wanawake wawili ambao wamesimama nje ya duka huku wakiongea na mtu mmoja aliye ndani ya duka. Mtu mmoja ambaye amevaa suruali ya rangi nyeusi na shati nyeupe amesimama nyuma yao.

Hapa ni soko pa kuuza bidhaa mbalimbali kama matunda, kuna wanaume kwa wanawake, wengine ni wanunuzi, wengine ni wauzaji, kuna wenye wanauza ndizi, wanauza maembe, machungwa na viazi.

Hapa ni pahali pa kuuza vyakula. Kuna vitunguu, viazi, na ndizi mbichi. Ndizi zimewekwa kwenye ndoo na vitunguu zimewekwa juu ya meza. Pia kando ya hizo, kuna meza ambayo haina chochote juu yake.

Gari iliyo na rangi nyeusi imesimamishwa kwenye uwanja , iliyo na nyasi na imezingirwa na miti mingi. Pia, kuna mwanaume aliyesimama kando ya hii gari na amevaa kofia ya rangi ya majani kibichi.

Hawa ni samaki ambao wamechomwa kwenye mafuta, wengine wamechomwa wakiwa hawajapasuliwa na wengine wamekatwa kwenye vipandevipande, vimewekwa kwenye karai ambayo ni ya rangi ya manjano.

Huyu mtu anayeonekana akiwa na maumivu kwa sababu ameshika shingo lake na kufunika macho, anatumika na kampuni ya Madison kutangaza malipo yao kwa wale ambao wamenunua bima.

Kuna watu wengi kwenye uwanja huu ambao umezingirwa na miti na imejaa magari. Watu wengine wamekaa, wengine wamesimama kisha wengine wanatembea hapa na pale. Pia magari yaliyoko katika uwanja huu yamepakwa rangi nyekundu, nyeusi na kijivu.

Duka hili ambalo limejengwa kando ya barabara imepakwa rangi ya majani kibichi, kwenye lango kuna vitu ambavyo vimewekwa kukiwa na ndoo ya takataka iliyopakwa rangi nyeupe na pia kuna watu watatu ambao wamekaa karibu na mlango.

Hii ni pesa ya Kenya, ambayo imepakwa rangi nyeupe na rangi ya kahawia. Kwenye hili pesa, kuna mchoro wa mtu ambaye amekaa, kuna mstari na kuna nambari ya pesa. Pesa hii imeandikwa shilingi elfu moja.

Hiki kibanda ni cha kuuza bidhaa mbalimbali kwa mfano kuna malenge, mananasi na mahindi. Chini ya kibanda hicho ambacho kimepakwa rangi ya kahawia, kuna gunia iliyopakwa rangi ya kahawia na kijani kibichi.

Kwenye hii barabara hii iliyopakwa rangi ya kahawia kuna magari mengi yaliyopakwa rangi tofauti tofauti. Kwa mfano Kuna meusi, meupe na ya kijivu. Nyuma yao kuna jumba kubwa ambayo imepakwa rangi nyeupe na majani kibichi.

Hapa ni chumba cha maonyesho ya magari. Kuna zile ambazo zimepakwa rangi tofauti tofauti kwa mfano: kuna zile za rangi nyeusi, rangi kijivu, nyekundu na pia nyeupe.

Hapa ni soko pa kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna kibanda ya kuuza nguo ya rangi tofauti tofauti na pia, kuna magari mawili ambayo yamesimamishwa kando na hii kibanda. Kwa mfano, kuna gari iliyopakwa rangi ya kijivu na nyingine ambaye iko na rangi nyeupe.

Kwenye huu uwanja ambao umemea nyasi, kuna magari kadhaa. Kwa mfano kuna ingine imepakwa rangi ya kijivu, na kuna zingine zimepawa rangi nyeupe. Pia kuna watu ambao wamesimama katika uwanja huo.

Hapa ni duka ya kuuza manguo za kiasili ya Africa. Kuna zingine ambazo zimewekwa kwenye kamba na zingine zimepangwa kwenye kabati. Manguo hizi ziko na rangi na maandishi yaliyo na rangi tofauti tofauti.

Hiki ni kibanda ambacho kinatumika Kwa kuuza mboga aina mbalimbali. Kuna mboga zingine ambazo zimewekwa pamoja sakafuni, kisha kuna zingine ambazo zimewekwa kwenye gunia. Katikati ya hizi vikundi vya mboga, kuna watu wengine ambao wanatembea kisha kuna wengine wamesimama tu.

Hapa ni kibanda pa kuuzia viatu. Kuna viatu vya rangi aina tofauti tofauti na kuna mwanamke ambaye anaonekana ameketi. Pia kuna gunia mbalimbali, zingine zikiwa na vitu ndani na zingine zikiwa hazina chochote.

Hapa ni pahali pakuuza magari ya aina ya Mercedes , kuna gari ya rangi ya nyeupe na magari nne ya rangi nyeusi, magari haya yako mbele ya jengo ambalo limepakwa rangi nyeusi.

Kwenye hili jengo kuna watu wawili. Mmoja ameketi juu ya dirisha na mwingine ameketi karibu na mlango ambao umefunguliwa na imeandikwa M-Pesa. Yule ambaye ameketi karibu na mlango ameinamisha kichwa na kuna meza mbele yake.

Huyu ni mwanaume muuzaji wa maziwa ambaye amevaa nguo nyeupe, anamwaga maziwa kwenye kikombe na karibu naye kuna vikombe vingine ambavyo viko na rangi tofautitofati karibu na hivyo vikombe kuna maandishi ambayo yameandikwa, nunua maziwa freshi hapa.

Kuna jamaa amekaa amevaa nguo nyeusi na saa mkononi. Amekaa akiangalia chini sijui kama analala ama anafikiria kitu. Anauza matunda mbali mbali kwa mfano ndizi kuna machungwa, kuna pai pai ata vitunguu.

Hiki ni chumba cha kuweka magari. Kimetengenezwa na vitu ambavyo vimepakwa rangi ya kijivu na gari lenyewe ambalo liko katika hili chumba ni la rangi nyeusi. Nyuma yake pia kumepakwa rangi nyekundu.

Katika uwanja huu kuna magari kadhaa yaliyopakwa rangi nyeupe na nyeusi, kuna gari aina ya nissan ambayo imeandikwa progressive credit , gari hii imepakwa rangi ya kijani kibichi, machungwa na kijivu.

Hapa ni pahali pa kuuza nyanya. Kuna nyanya ambazo zimewekwa kwenye sanduku, na kuna mwanaume ambaye ameinama huku akipanga hizo nyanya. Nyuma yake kuna wanaume ambao wamesimama huku wakimwangalia, na pia kuna wengine mbali kiasi ambao wamesimama na wengine wamekaa.

Hii ni pesa ya Kenya ambayo kwa upande moja kuna picha ya rais, kuna laini na kwa pembe zake nne kuna maandishi ya elfu moja. Kwa upande nyingine kuna maandishi ya elfu moja katika hizo pembe na kuna picha ya ndovu.

Kwenye uwanja huu uliomea nyasi na umezingirwa na miti mingi, kuna magari ambayo yamesimamishwa. Kwa mfano, kuna gari iliyo na rangi nyeusi nyingine iko na rangi nyeupe na kuna mtu ambaye amesimama mbele ya gari iliyopakwa rangi nyeusi.

Hii ni shilingi mia tano ya jamuhuri ya Kenya kwa upande moja kuna picha la jengo na kwa upande mwingine kuna picha ya rais aliyeaga Jomo Kenyatta nambari na mistari. Picha hii iko na rangi ya kijivu, nyekundu, pamoja na nyeupe.

Haya ni matunda mbalimbali ambayo yamewekwa kwenye gunia iliyo na rangi ya kijivu. Matunda yenyewe yako na rangi tofauti tofauti kwa mfano kuna yale ambayo yako na rangi ya machungwa, kijani kibichi, nyeusi hata kijivu. Pia kuna mkebe ambao uko karibu na hayo matunda.

Hii ni kibanda cha kuuzia viatu. Kuna viatu ambavyo vimewekwa kwenye kamba na vimening'inia kwenye mistari minne. Chini yao, kuna meza ambayo imetandikwa na kitambaa cheupe na meza yenyewe ni ya rangi ya kahawia.

Hapa naona magari matano . Kuna gari ya rangi ya buluu, kuna nyingine ya rangi ya nyekundu, mbili ni rangi ya nyeupe na nyingine ni ya rangi ya kijivu.

Hii ni barabara ya lami, kuna magari mawili. Gari kubwa ambalo limepakwa rangi nyeupe, limebeba gari ndogo ambalo limepakwa rangi ya buluu. Nyuma yao kuna uwanja kuu ambao umemea nyasi pamoja na maua.

Hapa ni duka pa kuuza bidhaa mbali mbali kwa mfano kuna mayai, kuna mkate na kuna maziwa. Hili duka limepakwa rangi ya buluu na usipompata mwenye duka kuna maandishi ya namba yake ya simu ambayo unaweza kutumia kumfikia.

Hapa kuna mafuriko ambayo imeharibu biashara. Kuna magari yaliyolowa kwenye hizi maji. Kwa mfano, kuna gari iliyopakwa rangi ya kijivu, nyeupe, nyeusi, na manjano.

Hapa kuna jengo kubwa lililopakwa rangi ya kijivu na kahawia. Mbele ya hili jengo kuna magari ambayo yamewekwa kwenye mstari. Kwa mfano, kuna gari iliyopakwa rangi nyeupe, nyekundu na pia nyeusi.

Hii ni shilingi elfu moja ya Jamhuri ya Kenya. Pesa hii iko na nambari pamoja na mistari. Pia hii pesa imetengenezwa kwa rangi ya kahawia na nyeupe.

Uwanja huu ambao umemea nyasi na kuzingirwa na miti nyingi, iko na magari ya rangi tofauti tofauti. Kwa mfano kuna magari yaliyopakwa rangi nyeupe, rangi kijivu na nyeusi.

Hii ni tangazo la bima ya Madison ambayo inaonyesha ya kwamba usingonjee hadi usalae. Kuna msichana ambaye amesimama anaonekana ako na furaha na amefunika mkono ambayo imekunjwa.

Hapa kuna tangazo la bima la gari ambalo linalipa shilingi elfu saba mia tano sabini na nne kila mwaka na kando ya gari ambalo limefunguliwa lango, kuna msichana amesimama aliyevaa koti ya rangi nyeusi na shati ya rangi nyeupe.

Naona mikono miwili ambayo imeshikilia shilingi elfu moja ya Kenya iliyopakwa rangi ya kahawia, kijivu na nyeupe. Kwenye meza iliyopakwa rangi ya kahawia, kuna noti ya shilingi hamsini ya jamhuri ya Kenya.

Hili gari ambalo limesimamishwa kwenye barabara aina ya nisani. madirisha yake yametengenezwa kwa vioo. imepakwa rangi nyeupe na nyuma yake kuna miti.

Hapa ni pahali pa kuuza magari madogo. Kwa mfano, kuna magari yaliyopakwa rangi nyeupe, nyeusi na ya kijivu. Nyuma ya haya magari, kuna jengo kuu lililopakwa rangi ya kahawia.

Hapa kuna duka matatu yaliyopakwa rangi ya manjano, nyekundu na ya buluu. Mbele ya duka ya buluu kuna mwanamme anayeketi, na kuna mwanamke aliyevaa buibui anatembea akielekea kando ya hili duka.

Hivi ni viungo vya kupikia ambavyo vinaonekana vinauzwa. Kuna vingine vimewekwa juu ya kitambaa na vimepangwa kwa laini na kuna vingine ambavyo vimewekwa kwa ndoo. Kwa mfano kuna viazi, kuna pilipili hoho na kuna biringani.

Huu ni uwanja ya magari, kuna lingine limewekwa juu, na zingine zimewekwa chini, zilizo chini ziko na rangi ya nyekundu, ya bluu, ya nyeusi, kijivu na nyeupe.

Hapa ni pahali pa kuuza vitunguu. Kuna zile ambazo tayari zimefungwa kwa mifuko ya rangi nyekundu na kuna mama ambaye amesimama kando yao. Pia kuna gari ambayo imepakwa rangi ya majani kibichi na vitunguu vingine ndani.

Hii ni kibanda cha kuuza matunda. Kwa mfano kuna ndizi ambazo zimefungwa na kamba na zimening'inia juu, na kwenye meza kuna matunda kama vile; paipai, machungwa, maembe na hata viazi.

Huyu mtu ameshika simu mkononi akiangalia maandishi yaliyo katika simu, kwa mfano kuna maandishi ya kutuma pesa, kutoa, kununua masaa ya kuongea, mshwari, lipa na Mpesa na akaunti yangu.

Naona duka la maziwa la Mount Kenya Depot limefunguliwa, na kwenye lango katika upande wa kushoto naona kichwa cha mtu, na upande wa kulia kuna gari ambalo limepakwa rangi nyeupe.

Katika hii nyumba ambayo imepakwa rangi nyeupe, kuna msichana ambaye amesimama huku amevaa shati ya rangi nyeusi, ambayo iko na maandishi ya rangi nyeupe. Kando yake kuna makaratasi za kuuza bidhaa kama sukari na mchele iliyo na rangi ya kahawia.

Hapa naona tangazo la bima ya nyumba iliyopakwa rangi ya kijivu na nyeupe. Paa ya hii nyumba iko na kofia iliyopakwa rangi nyekundu. Tangazo lenyewe limetengenezwa kwa kupitia rangi ya kijani kibichi na kijivu. Pia maandishi yaliyomo kwenye hili tangazo ni ya rangi nyeusi na nyeupe.

Hapa panaonekana ni pahali pa kuuza nyama. Kuna zingine zimekatwakatwa na kuwekwa juu ya meza na kuna zingine zimewekwa kwenye chuma ambayo imewekwa kwenye ukuta. Kuna watu watatu waliovaa koti za rangi nyeupe na kuna mtu mmoja aliyevaa nguo na kofia ya rangi nyekundu.

Hii gari kubwa iliyopakwa rangi nyekundu na kijivu, inatumika kwa kubeba magari zingine madogo madogo. Kwa mfano, ndani yake kuna gari iliyopakwa rangi nyeupe na nyeusi. Kando yake kuna jengo kubwa, ambayo imepakwa rangi nyeupe na kijivu.

Hapa kuna wanaume wawili ambao wamesimama. Aliyevaa suti nyeusi, anaonekana anaweka mafuta kwa gari, huku mwingine ambaye amesimama kando akivaa shati nyeupe anamwangalia. Gari lenyewe limepakwa rangi nyeusi na nyeupe.

Hapa panaonekana ni pahali pakuuza ambayo iko kando ya barabara, kuna matunda ambayo yamewekwa mbele ya duka ambayo imefunguliwa, kuna mkokoteni, na kuna gari ambayo imesimama kando. Karibu na haya matunda ambayo yanauzwa kuna watu ambaye wameketi.

Ndizi ambazo zimeiva zimewekwa katika gunia. Zingine zinaonekana zikiwa vidogo huku zingine zinaonekana zikiwa makubwa. Hata zikiwa zimeiva zinaonekana zikiwa na rangi tofauti tofauti.

Hii gari kubwa ambayo imepakwa rangi nyekundu, imebeba magari mengine madogo madogo. Kuna gari ambayo iko na rangi ya njano zingine ni za rangi nyeupe na kingine ni ya rangi ya kijivu.

Hii ni nyumba kubwa ambayo iko na watu wengi na magari ya rangi aina totauti tofauti. Kwenye paa la hili nyumba, kuna taa nyingi na kwenye sakafu, kumepakwa rangi nyekundu na rangi ya kijivu. Pia magari yaliyoko kwenye hii nyumba ni ya rangi nyekundu, nyeupe, ya machungwa na ya kijivu.

Kampuni ya hii bima ya Mayfair, inapatikana katika nchi sita, Kenya ikiwa moja wapo. Kuna mchoro ya mtu ambaye alikuwa amepanda baiskeli na ameanguka, kwa hivyo hii bima inakinga dhidi ya maisha.

Hapa ni duka ambalo limeandikwa M-pesa mbele ya hiyo duka ambalo limefunguliwa kuna wanaume wawili ambao wamesimama mmoja wao amevaa nguo ya rangi nyekundu.

Hapa ni soko pahali pa kuuza nguo ya rangi tofauti tofauti. Kuna vibanda vilivyojengwa kwa mabati na miti, kwa upande wa kulia na upande wa kushoto. Pia kuna wanawake na wanaume ambao wanatembea katikati ya hivi vibanda.

Hapa ni sokoni pa kuuza nguo na bidhaa zingine. Kuna mwanamume aliyevaa shati ya rangi ya kijivu na suruali ya rangi nyeusi ambaye anauza nguo. Mbele yake kuna mwanaume mwingine pia ambaye amevaa shati nyekundu na suruali ya rangi kijivu.

Huyu mtu ameshika pesa mkononi mwake . Ameshika shilingi mia nne kwa mkono wa upande wa kulia. Ameshika shilingi hamsini na upande wa kushoto. Ameshika noti ya shilingi mia mbili, mia moja na shilingi hamsini.

Hii ni tangazo ya bima ya matibabu. Kuna mama na mwanaume pamoja na mtoto wakiwa wanaonyesha wako na furaha na bima hii imechapishwa kwa kutumia rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe. Pia maandishi yaliyoko kwenye hii bima ni ya rangi ya buluu na nyeupe.

Kwenye hii nyumba ambayo imepakwa rangi ya majani kibichi, kahawia na nyeupe kuna gari ndogo ambayo ni ya rangi ya kahawia. Nyuma ya hii gari kuna maandishi ambayo inaeleza kuelekea pole pole na lango ambalo linajifungua pekee yake

Kuna magari ya aina tofauti tofauti ambazo zimesimamishwa kwenye huu uwanja umemea nyasi na kuzingirwa na miti kadha, pia kuna watu wengi ambao wanatembea katika uwanja huu.

Hii ni nyumba ya kuuzia viatu ambazo zimetengenezwa kwa rangi tofauti tofauti na zimewekwa kwenye laini. Pia kuna mama ambaye anatembea huku amebeba mfuko ya rangi ya kijivu na amevaa sweta ya rangi ya njano na suruali ya rangi ya majani kibichi.

Hapa ni pahali pa kuuza vitu za kiasili za Afrika. Kwa mfano: kuna kiteo, kuna vipuli na vikapu. Mbele ya hizi bidhaa, kuma mmama aliyefunga shuka ya kiasili ya Afrika na amekaa.